Chupa ya dawa ya petri elektro imewekwa kando ya boksi lake la rangi ya samawati lenye lebo wazi, boksi hilo limeandikwa maelezo ya dawa kwa undani likionyesha matumizi ya dozi na tahadhari, chupa na boksi vinaonekana vipya vikionyesha ubora na usafi wa bidhaa hiyo.